Ng'ombe wa maziwa wa chotara hufungwa katika banda lao, ili waweze kupewa chakula bora kama nyasi, mashudu na maji safi kila siku ili kuongeza uzalishaji wa maziwa. Ufugaji huu huchagia kipato, lishe na ajira kwa familia nyingi.

Kunyunyuzia ng'ombe dawa ni hatua muhimu ya kulinda mifugo dhidi ya magonjwa yanayoenezwa na wadudu kama kupe na chawa. Wafugaji wanapaswa kuwa na ratiba ya mara kwa mara kupulizia dawa, kushirikiana na wataalamu wa mifugo na kufuata mwelekeo sahihi ya matumizi ya dawa.

Shamba la migomba ni sehemu muhimu ya kilimo cha matunda katika maeneo mengi ya Kenya na Afrika kwa jumla. Wakulima hupanda migomba ili kuvuna ndizi za aina mbalimbali kama ndizi za kupikwa, ndizi za kula mbichi au ndizi za kusaga unga.

Ng'ombe huoshwa ili kuwaweka katika hali ya usafi, kuzuia wadudu kama kupe , na kulinda afya yao kwa jumla. Baada ya kuwaosha hao huwekwa dawa ya kuua kupe na viroboto kwa kutumia vifaa maalumu ili kuzuia magonjwa mengine mwilini pia.

Shamba la mahindi ni sehemu muhimu la kilimo nchini Kenya ,mahindi hupandwa kwa wingi na ni chakula kikuu katika kaya nyingi ,kwa kawaida mahindi hupandwa kwa mistari iliyonyooka ili kurahisisha upalizi na upulizaji wa dawa.

Majani ya napier ni chakula cha ng'ombe na ni mzuri kwa kuongeza maziwa, afya bora kwa mifugo, uzalishaji wa nyama na kuhakikisha ng'ombe wana nguvu ya kutosha, hufanya kazi yao ya kila siku.

Maziwa freshi hujazwa kwenye mitungi ya chuma, tayari kusambazwa kwa wateja katika maduka au majumba. Wachuzi wa maziwa hutumia baiskeli, pikipiki au magari ndogo kusambaza maziwa kwa haraka ili yabaki kwa ubora wake.

Kukoboa mahindi ni hatua ya kutoa ganda ya nje ya mahindi ili kubaki na punje safi zinazoweza kusagwa au kupikwa. Ni sehemu muhimu katika maandalizi ya unga au cakula kama Githeri , uji au mahindi ya kuchemshwa.

Kukamua ng'ombe maziwa kwa kutumia mashine badala ya mikono ni teknolojia ya kisasa inayotumika katika mashamba ya maziwa ili kuongeza tija, usafi na ufanisi. Hii ni hatua muhimu kwa wafugaji wanaolenga kuboresha uzalishaji wa maziwa kwa njia ya kisasa.

Ndizi mbivu ni bora kwa afya wakati zinauzwa kibandani huwa ziko na harufu tamu na sura mzuri ya kuvutia wateja. Misimu ya ndizi mbivu ikiwezekana huwa zinauzwa kwa bei nafuu ili wateja wakitaka wanapata kwa bei wanayotaka.

Mgomba ni mmea wa kudumu unaokuwa katika maeneo ya joto na unyevu mwingi. Hutoa matunda yanayojulikana kama ndizi ambayo ni chakula muhimu kwa watu wengi. Mgomba hukua haraka na hutoa majani mapana, ya kijani ambayo hutumika pia kwa shughuli mbali mbali kama kufunika chakula, au kutengeneza vifaa vya asali.

Kukamua ng'ombe kwa kutumia mashine ni njia ya kisasa na yenye ufanisi wa kupata maziwa kwa njia ya haraka na kwa usafi. Mashine huu uunganishwa kwenye matiti ya ng'ombe na kuvuta maziwa taratibu bila kuumiza ng'ombe.

Ndizi hufunikwa kwa karatasi ya nailoni , wakiwa bado kwenye mti ili kusaidia kuiva haraka na kwa njia salama. Nailoni huweka joto ndani, ambalo huchochea mchakato wa kuiva wa ndizi.

Ndizi iliyoiva yenye mikato sio hatari moja kwa moja lakini mtu anahitajiwa kukagua ndani yake vizuri ili ahakikishe haina povu harufu mbaya au kuoza. Iwapo mtu anahisi shaka asiile, afya yake ni muhimu zaidi.

Ndizi iliyoiva huwa na faida nyingi mno mwili kama kusaidia chakula kusagika vizuri tumboni na kusaidia kufunga choo, pia inasaidia kupunguza shinikizo la damu na kulinda moyo dhidi ya maradhi.

Ndizi zinapovunwa huwa zinawekwa taratibu chini penye kuna kivuli penye hazitaharibika, iwapo mwenye shamba anangoja kuzipanga katika gunia akingoja kuzipeleka sokoni ama akitaka kungojea hapo tu kwa ajili ya kuuza hapo shambani.

Soko hufurikwa na shughuli nyingi kama vile uuzaji wa ndizi. Ndizi huonekana kama zimepangwa mezani huku wakivutia na kuweza kugonja wanunuaji waje waweze kununua na bei nafuu.

Mashine ya kukamua maziwa hutumika kwa shughuli ya kuvuta maziwa kutoka kwa matiti ya ng'ombe kwa kutumia mfumo wa hewa, inapunguza kazi ya mikono na kuongeza usafi wa maziwa na ufanisi wa kazi huo.

Ng'ombe chotara hupatikana aina mbili aua zaidi za mifugo, ili kupata sifa bora kama uzalishaji mkubwa wa maziwa au nyama. Hao huwekwa katika zizi lao ili wahifadhiwe vizuri kwa ajili ya uzalishaji bora.

Kukamua ng'ombe kwa mikono ni njia ya asili inayotumiwa na wakulima wengi hususan maeneo ya mashambani. Katika njia hii mkulima hukaa karibu na ng'ombe akiwa na chombo cha ndoo kisha hutumia mikono yake kuvuta maziwa kutoka kwenye matiti ya ng'ombe kwa utaratibu na kwa uangalifu ili kuhakikisha ng'ombe haskii maumivu.

Kubonda maharagwe baada ya kutolewa shambani ni hatua muhimu katika maandalizi ya chakula, au hifadhi wa mazao. Baada ya kuvunwa shambani. maharagwe hukaushwa vizuri ili kupunguza unyevu, kisha hupondwa au kusagwa kwa kutumia kifaa kama kinu au blender .

Mahindi yaliyo shanbani yanaweza kuoza kutokana na sababu mbalimbali, hasaa wakati wa kipindi cha ukuaji au hata baada ya kukomaa ikiwa hayajavunwa kwa wakati, ama wakati mvua inanyesha baada ya mahindi kukomaa, husababisha unyevu mwingi kwenye maganda.

Katika soko la wazi, unaweza kuona wauzaji wakiuza ndizi ambazo tayari zimekomaa na kuvunwa moja kwa moja kutoka shambani. Ndizi hizi huwekwa kwenye mafungo au kwenye vikapu huuzwa kwa wateja wanaokuja sokoni kununua rejareja au kwa jumla.

Wakulima huenda shambani kuvuna ndizi zilizokomaa vizuri, baada ya kuvuna ndizi hubebwa kwa pikipiki ama gari ndogo, kupeleka sokoni ili wauzie wateja wao wa kila siku.

Kukamua ngo'mbe kwa mikono ni njia ya asili, inayotumiwa na wakulima wengi maeno ya mashambani. Katika njia ya hii, mkulima hukaa karibu na ngo'mbe na akiwa na chombo, cha ndoo, au debe. Kisha hutumia mikono yake kuvuta maziwa, kutoka kwenye matiti ya ngo'mbe, kwa utaratibu na kwa uangalifu ili kuhakikisha ngo'mbe haskii maumivu.

Shamba la migomba limechanua vizuri huku baadhi ya migomba ikiwa tayari imetoa ndizi zilizokomaa, mandhari ya shamba hilo ni ya kuvutia na majani ya migomba yamejaa rangi ya kijani kibichi. Ishara ya afya njema ya mimea hiyo, wakulima wanasema kuwa hali nzuri ya.

Migomba hupandwa kwa nafasi wa wastani wa mita mbili na nusu hadi tatu. kutoka mumea hadi mwingine. Shamba inawekwa mbolea ya samadi au mboch ili kuimarisha rotuba ya udongo. Shamba la migomba ikitunzwa vizuri huweza kutoa ndizi nyingi kwa mavuno ya mara kwa mara.

Soko la wazi, linalouza bidhaa mbalimbali kama ndizi zilizoiva, vitunguu na nyanya ni sehemu yenye shughuli nyingi na muhimu kwa maisha ya kila siku ya wananchi , soko hili pia linasaidia kukuza ajira , kupunguza upotevu wa mazao ya shambani na kuimarisha uchumi wa familia na jamii kwa ujumla.

Shambala migomba ni eneo maalum ambalo limepandwa migomba kwa ajili ya uzalishaji wa ndizi kwa wingi; migomba hustawi vizuri katika maeneo yenye mvua ya kutosha, udongo wenye rutuba, na hali ya hewa ya joto kiasi.

Shamba la migomba ni sehemu muhimu ya kilimo cha matunda katika maeneo mingi ya Kenya na Afrika kwa jumla. Wakulima hupanda migomba ili kuvuna ndizi za aina mbalimbali kama ndizi za kupika, ndizi za kula mbichi au ndizi za kusaga unga.

Shamba la migomba ni eneo ambalo mimea ya migomba hulimwa kwa ajili ya kuvuna ndizi. Migomba hustawi vizuri katika maeneo yenye mvua ya kutosha, hali ya joto ya utani na ugonjwa wenye rutuba na usiosimamisha maji.

Wakati ng'ombe anapokamuliwa kutumia mashine huenda huongeza kasi ya uzalishaji wa maziwa, huokoa muda na nguvu ukilinganisha na kukamua kwa mikono huku ikipunguza athari ya maziwa kuchafuliwa, huongeza usafi na ubora wa maziwa na salama kwa ng'ombe ikiwa mashine inatumiwa kwa usahihi.

Shamba la migomba ni sehemu ambayo imepandwa kwa wingi. Miti ya migomba kwa ajili ya kuzakisha ndizi, matunda yenye lishe na matumizi mbalimbali. Wakulima huonekana wakitunza mimea kwa kupalilia, kumwagilia maji.

Wakati ndizi imeiva mtini rangi yake ya manjano inaangaza kati ya majani ya kijani ikionyesha kua imekomaa na ziko tayari kuvunwa. Ndizi wakati imeiva inakuaga tamu, laini na inaweza kuliwa moja kwa moja au kutumika kupika vitafunwa mbalimbali.

Ng'ombe huoshwa ili kuwaweka katika hali ya usafi, kuzuia wadudu kama vile kupe na kulinda afya yao kwa jumla. Baada ya kuwaosha huwekwa dawa ya kuua kupe na viroboto kwa kutumia kifaa maalum.

Mashini ya maziwa hutumika kuuza maziwa safi kwa wateja kwa njia ya kujihudumia uendapo huwa na faida mbalimbali kama vile, bei nafuu, maziwa safi na ya kuchemshwa, huduma ya haraka na ya kisasa, inapatikana kila siku.

Kukamua ng'ombe kwa kutumia mashine ni mbinu ya kisasa inayotumiwa kukusanya maziwa kutoka kwa ng'ombe kwa kutumia kifaa maalum badala ya mkono. Hii inakamua kwa haraka kuliko mikono na huondoa uchafu na maambukizi kwa sababu ya mfumo iliyofunikwa.

Katika nyumba zetu sana sana wanawake hupenda kupika chakula cha wali na mchuuzi wa pojo. Baada ya chakula kuiva wao huandaa chakula hiyo katika meza wakipakulia kila mtu kwenye sahani lake.

Ng'ombe aliye na magonjwa ya mangozi, anaweza kuonekana dhaifu, ngozi yake ikiwa na madoa, vidonda au ngozi iliyokauka na kupasuka. Dalili hizi huashiria matatizo ya afya, kama vile madoa au upele mwilini. Ngozi inayopasuka au kukauka, hupoteza manyoya sehemu fulani za mwili.